Milima mirefu ya miti mingi na shimo pia ya wanyama wa pori pia iko kando ya kampuni fulani ambayo inatoa moshi kuonyesha wanatengeneza kitu imeundwa kwa simiti mbele kuna kijiji ambayo watu wanaishi rangi nyeupe inangaa jua inawaka kuonyesha kuwa ni mchana

Kifaru, mnyama anayewakilisha uhifadhi wa mazingira na mali asili. Kifaru ni mojawapo wa wanyama walio hatarini kutoweka na uwepo wake unahadhirisha umuhimu wa kulinda vyumbe hai.

Eneo lenye makazi mengi yaliyojengwa kwa haraka yanafanana na makazi duni au mtaa wa mabanda. Pembeni mwa mto wenye maji machafu kuna majengo marefu yanayofanana na ghorofa yaliyoonyesha nyuma kidogo ikiwa tofauti ya maisha katika eneo hilo.

Mazingira asili yanayohitaji hifadhi kukiwa na bwawa au mto mdogo uliofunikwa na mimea wa maji na umezugukwa na miti mirefu na mingine kijani kibichi. Kifosi cha mti kilichoaguka juu ya maji.

Vijijini kuna nyumba za mabati ambayo watu huishi ndani kwa amani. Kando kuna mkusanyiko wa taka a imejaa sana na hutupwa. Vijana wamevalia koti ndogo ya kijani wameingia kwa maji chafu yenye ni nyeusi huku wanajitoa iliwalete mazingira masafi kwa jamii.

Vifaru wawili wakila nyasi katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi. Huku majengo marefu ya jiji la Nairobi yakionekana kwa umbali nyuma yao.

Ndege aina ya Kenya Tauraco mwenye rangi ya kijani kibichi na samawati pamoja na manyoya ya kichwa yakiwa meusi na sehemu nyeupe karibu na macho.

Shamba limewezwa kugawa sehemu moja ili wajenge. Watu wengi vijana kwa wazee wamevalia koti ya kijani, glovu mkononi wengine wameinama kuchimba huku kunawengine wanawaonyesha kienyeji wanafaa kufanya. Kando kuna jumba ni ya mabati.

Hema nyeupe imesimama imara kando ya nyumba. kuna gari ndani pia watu wazee, wasichana, watoto na wamama. Mbele yao iko meza yenye jembe aina nyigi nyekundu, samawatina na kijani. Mwanamke ameshika kipaza sauti anaongea huku amevalia kofia kichwani.

Katikati ya kijiji kuna nyumba za mabati ambayo watu wanaishi ndani na familia yao. Juu kuna waya ya stima imeshkiliwa na mbao mrefu inapeleka moto kwa nyumba ili kupata mwangaza. Mbele kuna mzee amevalia kofia nyeusi ameinama huku akiokota taka na kuiweka kwenye gunia.

Shamba la mji na miti mirefu ambaye inaleta kivuli na hewa safi nyasi imejaa kwa wingi ya kijani na chuma ya samawati yenye imeshikanishwa na simiti chini yake kuna maji masafi imesimama na inakaa kama dini

Shamba likona wanyama pori kama simba ambaye amefungiwa kwa chuma yenye waya mingi na shimo. Kuna mtu ameweza kupitisha mkono kutaka kuguza, huku inamwangalia ndani. Nyasi ndogo imemea, hio ndio huwa chakula yake kila siku.

Manyumba imetengenezwa na mabati na zingine imeweza kubomoka na kuanguka. Kuna watu wa aina tofauti. Mwanamume mwenye koti ya samawati, kofia nyeupe ameshika chuma mkononi huku akiangalia kitendo hicho. Mwingine anamwangalia. Nyuma yao kuna wamama na watoto wanaoongea na kujadiliana.

Mustuni kuna nyasi nyingi ya kijani na refu. miti inaleta kivuli na hewa safi ni ya miiba. Kuna wanyama wako chini yake wanatafuta majani ishara ya wa kike na wa kiume wengi. Wana rangi nzuri sana nyeupe na nyingine. Wanametameta wakisimama.

Kijiji kuna vitu vingi sana, miti mirefu ambayo inaleta kivuli na hewa safi kwa jamii. Nyumba imejaa za mabati futi ya rangi nyeupe na simiti refu iko na dirisha kwa wingi. Kuonyesha kuwa watu hukomboa hapa na kuishi kwa amani.

Mfumo wa usafiri wa uma nchini Kenya unaojulikana kama matatu. Matatu hii ina rangi ya jano na nyekundu, ikiwa na michoro ya maandishi mbalimbali ikiwemo The World na Chicago Bulls. Ikiwa imesimama barabarani na kuna watu kadhaa wamesimama karibu nayo.

Chombo cha usafiri wa umma kinachoonekana kuwa matatu chenye bango lililoandikwa Nakuru direct yakiashiria kuwa yanaenda Nakuru bila kusimama. Mandhari yakionyesha kuwa ni mjini.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, ikiwa na usafiri wa umma. Mabasi kadhaa yaliyojulikana kama matatu yaliyopakwa rangi na mapambo ya kuvutia yameegeshwa au yanasonga polepole barabarani.

Jijini kuna nyumba kubwa nzuri ya ghorofa aina tofauti, mti mrefu inaleta kivuli na hewa safi. Chini yake kuna basi tatu ambayo inaongoja wateja waje kupanda. Watu wengi wako kando yake, wengine wapita njia kando. Mwanaume amevalia begi mgongoni, kofia kichwani amesimama.

Mwanaume amevaa koti la rangi nyeupe na anatembea kuelekea mahali fulani. Picha yake inatokea kushoto kwa duka kubwa lenye ghorofa. Basi la rangi ya chungwa na samawati limeegeshwa karibu, likingoja abiria wapande

Ni jengo la jumba kubwa la ghorofa imetengenezwa na simiti. Gari aina ya basi imeandikwa metro trans ya samawati. Imesimama chini ya mti mrefu yenye hewa na kivuli safi. Watu wako kando yake wanaume kwa wanawake, wengine wapita njia, conductor na wateja.

Jijini kuna gari ya rangi nyekundu imesimama kwenye steji. Mbele yake imeandikwa Mnano Enterprise. Inawagonja watu waje wapande ili iwapeleke. Kando kuna kibao ambayo imechorwa neno, Area, Ai, Alison. Nyuma kuna wanaume, mmoja amevalia shati nyeupe na wa pili viatu nyeusi.

Jijini kuna vitu vingi na vya aina tofauti sana nyumba kubwa ya gorofa matatu ya watu ndani nyeupe mzigo nje kuna msichana amesimama kando na kofia kichwani simu mkononi basi la samawati ambaye iko kwenye steji l ikingoja abiria kondakta ako nyuma na koti nyekundu.

Basi limesimama katikati ya jiji. Kuna mwanaume ameishikilia na upande wa nyuma akiwa anaongelesha mwanamke ambaye amevaa nguo ya nyeupe. Watu wengine wanauza bidhaa mbalimbali wakiwa wameinama. Pia wapita njia wakiwa wanatembea kwa hali yao ya haraka.

Mkutano ya barabara yenye shughuli nyingi za mtiririko la magari kubwa, ndogo, pikipiki. Maafisa wawili waliosimama, wamevalia kofia nyeupe. Wanasimamisha mlolongo ya watu, wanaojaribu kuvuka lami. Ni eneo kubwa kama Nairobi.

Basi mbili nzuri liko kwenye steji chini ya miti likingoja watu, wengine wakiwa ndani huku kondokta ana angalia gari kama kiko sawa ili wasiweze kupata ajali, waki chenjia wakiwa kwenye shughuli zao za hapa na pale. Wanaume kwenye kikundi waki piga hadithi, mwanamke amebeba begi nyekundu akiwa anatembea.

Jiji liko na watu wengi sana. Mwanaume mmoja amevalia koti nyekundu wengine wakiwa wapita njia. Kondakta, wauzaji, wanawake na begi nyeupe ameshuka. Jumba kubwa na gari mazuri yakiwa yamesimama.

Mabomba mengi ya rangi nyeusi yanayofanana na yale yanatumika kwa ajili ya usambazaji wa maji au mifumo ya usimamizi wa maji yakiwa yamelazwa kwenye ardhi yenye mchanga au udongo.

Jijini kuna nyumba nzuri iko na room mingi ya ghorofa. Ziko kando kando za zingine. Kuna waya ya stima ambayo imepita juu, ikisambaza moto chini. Kuna shimo limeweza kuchimbwa, liko na maji mengi na ni chafu. Kando iko miti ndogo na michanga.

Mitaro imechimbwa katikati ya mji. Kando kuna nyumba nzuri ya simiti. Posti la stima ambalo inapitisha moto. Mti mrefu kando inapea watu hewa nzuri na kivuli ya watu wawili wanapiga picha akiangalia chini .pia kuna mchanga na mawe.

Paipu kubwa na mingi ya kupitisha maji yamewekwa chini na kupanga vizuri. Kuna gari ya rangi nyeupe yako kando yake na nyumba ya ghorofa mbele na pia ndogo la biashara. Kuna mpitanjia amevaa nguo ya rangi ya machungwa akiwa amesimama.